Magari mapya ya rangi mbalimbali kama vile nyeusi, nyeupe na samawati yameegeshwa katika eneo la kupeana bima kwa wamiliki. Kuna watu, kuna miti mirefu ya kijani pembeni, watu wanne wanaonekana kwenye eneo hili. Mmoja amevalia kofia nyeusi na kutazama upande yaliyoko majengo.